Mtu aliyevaa nguo za manjano na kofia ya rangi hiyo hiyo, amebeba kivurushi cha nyuma chenye rangi ya buluu na njano chenye maandishi Palmatic ,Kuna ng'ombe mweusi na mweupe katika zizi la mbao la kahawia .

Mahindi mengi yaliyofungwa yamening'inia ukutani. Ukuta umetengenezwa kwa mbao za kahawia. Chini ya mahindi kuna mtungi wa njano umewekwa juu ya ubao. Mahindi yanaonekana kuwa makavu.

Poda nyeusi ikimwagika kutoka kwenye mashine ya chuma. Poda inasambaa juu ya mkanda mpana ikitengeneza rundo kubwa. Mwanga unaonekana kuakisi kwenye uso wa mashine na poda ukisitiza umbile lake. Mchakato huu unafanyika ndani ya mazingira ya kiwanda.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye shamba lenye nyasi nyingi. Mmoja ana rangi ya kahawia na kengele shingoni. Mwingine ana rangi nyeupe na kahawia na miguu yake inaonekana wazi. Nyasi ni ya kijani kibichi . Udongo unaonekna kidogo. Jua linawaka juu.

Mkono wa mtu ukishika ndizi. Ndizi hizo zimegawanywa rangi mbili kijani kibichi na njano zikiwa zimeungana. Chini yake kuna ndizi zingine zimelala ardhini. Ndizi za njano ziko juu huku za kijani zikiwa katikati. Ardhi inaonekana kama mchanga.

Ndama wawili wa rangi ya kahawia, wakiwa ndani ya lango la chuma. Wanatoka mahali kama nguzo za chuma na wametapakaa maji. Jua linawaka juu yao. Nyuma kuna miti na mabanda mengine ya wanyama.

Wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki yenye trailer . Mmoja amevaa koti la rangi ya beige , akimwaga kitu kutoka kwenye chombo cheupe kikubwa. Mwingine amevalia kofia ya njano ya pikipiki, akishikilia chombo kingine. Vyombo vingine vya chuma viko kwenye trailer ya pikipiki. Eneo lina miti na barabara chafu inaonekana nyuma.

Ng'ombe wanne weusi na weupe, wakila nyasi kutoka kwenye pipa la tairi lililokatwa. Ng'ombe wengine wamesimama nyuma kidogo. Eneo lote lina nyasi ya kijani. Jengo la shamba linaonekana kwa umbali. Anga ni hafifu na mawingu.

Ng'ombe mweusi ndani ya bomba la mbao. Kuna chombo cha maji, pia chungu cha kunywea. Paa la zingi juu ya ng'ombe linatoa kivuli. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna nyasi chache. Miti na vichaka viko mbali nyuma. Mbingu ina rangi hafifu.

Rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi zimepangwa katika mafungu mengi na zimejaa kila mahali. Ndizi hizi bado hazijaiva kabisa. Nyuma kuna watu na miti mingi. Picha inatoa hisia ya soko kubwa la matunda au shamba. Ndizi hizi ni safi.

Ndizi changa bado zimeungana kwenye mmea wake. Zimefunikwa na majani mapana ya kijani kibichi. Mishumaa ya ndizi inaanza kujitokeza wazi. Asili inaonyesha mimea mingine. Kila ndizi ina sura ndefu.

Miganda mingi ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimetundikwa kutoka kwenye mmea zikining'inia. Majani makubwa yenye kijani yanaonekana juu na pembeni. Ndizi hizo zimepangwa kwa safu zikiwa bado hazijapevuka.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume amevaa shati jeupe, suruali ya kijivu na buti nyeupe. Anashikilia kitu mfukoni. Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo. Mazingira yanaonekana kama shamba au zizi.

Mwanaume amevalia kofia nyeusi na vesha la kahawia. Anashughulika na mitungi miwili mikubwa ya maziwa. Malori ya kusafirisha maziwa meupe yamesimama karibu. Gari hilo lina maandishi Mount Kenya Milk . Watu wengine wamesimama karibu na lori.

Mwanaume, akibeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Anatabasamu usoni. Kuna rundo lingine la ndizi chini yake, nyuma kuna soko lenye watu na mjengo. Gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia. Jua limeangaza sana.

Majani mengi makubwa ya mmea wa ndizi. Rangi yake ni ya kijani kibichi. Anga ya bluu yenye mawingu meupe inaonekana kati ya majani haya. Mwanga wa jua unapenya ukiangazia baadhi ya sehemu zao. Muundo wa jani unaonekana.

Shamba la migomba. Mimea mingi ya migomba imepandwa safu ndefu. Majani yake ni makubwa na ya kijani kibichi. Udongo unaonekana mwekundu na kavu kidogo. Kuna njia ndogo katikati ya safu. Anga ni la bluu na mawingu kidogo, miti mingine iko kwa umbali.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi za kijani kibichi, zimezingirwa na majani makubwa mapana ya migomba. Baadhi ya majani yana vivuli vinavyopita. Ndani vimeungana kwenye shina kuu zikining'inia kutoka kwa mti.

Marundo makubwa ya nyasi zilizofungwa vizuri zikihifadhiwa ndani ya ghala. Kuna baadhi ya nyasi zilizomwagika chini. Pallets za mbao zinaonekana zikitumika kama msingi baadhi ya marundo. Mwanga hafifu unaingia ndani ya ghala.

Mwanaume akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume amevaa shati la pinki , kofia ya buluu na nyeupe na buti nyeusi. Amechuchumaa mbele ya ng'ombe. Ndoo ya chuma iko chini ikipokea maziwa. Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo. Sakafu inaonekana kuwa ya unyevu.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na sketi yenye rangi. Ameshika ndoo yenye chuma akimimina kioevu cheupe ndani ya mashine kubwa ya chuma. Juu ya mashine kuna kitambaa cheupe kinafanana na chujio. Chini ya mashine kuna mabomba na vali .

Migomba yenye ndizi mbichi. Ndizi zimefunikwa kwa plastiki ya buluu. Majani ya migomba yanaonekana. Baadhi ya ndizi zimeanza kukomaa. Migomba mingine inaonekana nyuma. Kifuniko cha plastiki kinalinda ndizi. Mmea wa ndizi umekua vizuri.

Mtu amesimama karibu na mirundo mingi ya ndizi. Ndizi ni ya rangi ya manjano, baadhi zikiwa bado na rangi ya kijani. Mtu huyu amevaa shati hafifu na anashika ndizi chache mkononi mwake. Nyuma kuna jengo na miti. Ndizi zimewekwa juu ya meza au eneo ghorofa.

Mwanaume akisimama karibu na mti mkubwa wa ndizi. Ana kofia na shati ya buluu. Mikono yake inashika tawi lenye ndizi zilizoiva. Majani makubwa ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo.

Wanawake wengi wamesimama. Mwanamke anashikilia sinia. Sinia ina bakuli nne za kijani na bakuli mbili za buluu. Ndani yake kuna chakula cheupe. Mwanamke mwingine anaweka chakula kingine kutoka kwa sufuria kubwa nyeusi. Wanawake wamevaa nguo zenye rangi nyingi.

Mtu akikamua ng'ombe. Mtu huyo amevaa kofia nyekundu na ameketi chini ya ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia hafifu. Chini ya ng'ombe kuna ndoo nyeupe ikipokea maziwa. Miundo ya mbao imetumika kutengeneza fremu inayozunguka eneo hilo.

Mtu amevaa suti ya manjano na kofia anatumia pampu ya kunyunyizia kitu mgongoni mwa ng'ombe mweusi na mweupe ,ng'ombe amesimama ndani ya zizi la mbao. Kuna vumbi au ukungu mdogo hewani, mti na mmea unaonekana nyuma , jua linaonekana limechomoza .

Ng'ombe wawili weusi sehemu za nyuma wakiwa wamefungwa kwenye chuma, chupa mbili kubwa za kioo zenye maziwa meupe zimeangushwa kwa vifaa vya kufyonza maziwa kwenye viwele vyao , maziwa yamefika nusu ya chupa moja na robo kwenye nyingine.

Shamba kubwa lililojazwa na migomba mirefu yenye majani mabichi. Mistari ya migomba inaonekana ikionyesha mbali ikitengeneza njia kati yao. Ardhi chini ya migomba inaonekana kavu kidogo.